Gari hili kubwa iliyo nyeusi titi inaonekana kwamba ni mpya na uko kwenye mnada na unauzwa kwa maana haina bango lolote linaloonyesha nambari yake ya usajili.

Mahali hapa ni mnanda unaotumika kuuzia nyanya, nyanya hizi ni nyingi na zimeiva vizuri, inaonekana kwamba wauzaji hawa wote ni wauzaji wa nyanya kwa maana hakuna tunda lingine isipokuwa la nyanya.

Gari hili la rangi ya kijivu linaonekana limesimamishwa hapo na ni magari mengi mno kuonyesha kwamba mahli hapa pana mkutano ama ni mahali ambapo watu wengi wamejumuika.

Mahali hapa ni pahali ambapo magari hujumuishwa, haswa magari aina ya tractor na lori, ambazo huwa zinafanya kwenye poti. Magari ya haya ni ya kila aina.

Eneo hili ni eneo ambalo watu huleta mayai kwa maana mayai yaliyo hapa ni mengi sana na mengine yamepungua kwenye kreti kuonyesha ya kwamba yanauzika ana yanaliwa. Pale tunaona kwamba kuna karatasi ya shashi kuonyesha muuzaji huyu sanasana hukaa humu ndani.

Eneo hili ni pahali ambapo watu wamekuja na gari zao na kusimama na kuziacha hapo, kwa maana wanahudhuria kikao fulani, ama wamekuja tu kwa shughuli zingine.

Watu hawa wanaonekana wamefika pahali ambapo walikuwa wanaenda kwa vile magari yametua na hayaegeshwi. Watu wametulia, dada yule ameketi kwenye nyasi na wengine wanaonekana kuwa wanangoja mtu au jambo fulani.

Rununu iliyoshikwa na mkono huu inaonyesha kwamba mwenyewe anakaguwa mambo flani kwenye simu yake haswa ya mtando wa kijamii ya mawasiliano ya Safaricom.

Hili ni duka la M-PESA ambayo watu huja kutoa na kuweka pesa. Chumba hili pia lina bidhaa tofauti tofauti kama vile mkate na vingine ambavyo havionekani. Kwenye bango lilioko hapo linaonyesha kuwa duka hili linauza vifaa vya kutengeneza gari.

Mikono hii imeshika noti ya inchi ya kenya, noti iliyoshikiliwa ni noti ya elfu moja na noti yenyewe imeonyesha manambari na picha ya rais Mzee Jomo Kenyatta. Noti iliyochini ni noti ya hamsini.

Jumba hili lina magari matatu ambayo yanaonekana kuwa yanauzwa. Gari la kwanza ni nyeupe, ya pili ni nyekundu, ya tatu ni nyeusi. Gari hizi zinaonekana kuwa mpya na havijatumika kabisa kabisa.

Hapa ni mnada wa kuuzia matunda na vyakula vya aina aina kuna ndizi, maembe, malenge, nanasi, na watu wanaonekana kuja kununua na pia kuna wauzaji.

Eneo hili ni pahali pa kazi panapoitwa Yustina Milk. Mchuuzi huyu anauza maziwa ya ng'ombe na pia amekaa mle ndani ni kama ambaye hakuna shughuli inayoonekana maalum.

Watu hawa wawili wako dukani wameenda kununua kitu, ama kutoa pesa kwa maana jengo hili ni aina la mpesa ambapo watu huja kuweka ama kutoa pesa.

Eneonhili ni eneo ambayo magari yaliyotoka kununuliwa ama yaliyotoka kutengenezwa huletwa baada ya kujumuishwa. Gari zilizo hapa zote zinaonyesha kwamba ni mpya kwa maana hazina bango ya usajili na yameletwa kwa kutumia gari aina ya trela.

Hii ni mnada au soko dogo ambapo watu wanauza matunda na vitu kadhaa ndani ya duka hii. Kuna la gari aina la tuktuk ambalo linaonekana kungojea abiria au kupakia mizigo.

Sehemu hii ni sehemu ambapo magari huuzwa kwa maana ni mahali pa maegesho ya magari. Gari ziko, zilizo hapa ni za kila aina kuna gari nyeupe, nyekundu na pia gari ya samawati.

Aina hii ya matunda ni kama vile avocado, parachichi, maembe, machungwa. Pahali hapa ni mnada kwa maana kuna vijikaratasi ambavyo vinaonyesha kwamba ukinunua unaekewa. Vijikaratasi hivi ni vya rangi nyeupe.

Pahali hapa ni pahali ambapo viatu vya kila aina huuzwa. Hasaa viatu ambavyo ni vya wachezaji wa mpira na pia viatu vya kutembea tu nyumbani. Viatu hivi vinaonekana kwamba vinaoshwa.

Bango hili linaonyesha bima ya "MAYFAIR INSUARANCE", ambapo inakukinga katika hasara ya ajali. Bango hili linaashiria kwamba liko katika mataifa mengi haswa mataifa sita, naona bendera ya Kenya na pia Uganda, Tanzania na kathalika.

Haya ni sarafu ya kitambo ya pesa na pia kuna mashilingi kadhaa. Sarafu hii ina mzee, ina rais wa kitambo wa Kenya ambaye anaitwa Jomo Kenyatta, na pia sarafu pia kuna ya mia mbili na ya hamsini.

Bango hili limetumika kuonyesha bima ya nyumbani. Bima hii inaonyesha kwamba yazuia ajali nyumbani. Haswaa ajali ya kuibiwa na pia ajali zinginezo .

Gari hili la kuvutia ni la rangi nyeupe iliyong'arishwa kabisa kabisa na kusafishwa na kuvutia, gari hili sana sana hubeba watu waliowa tabaka la juu.

Bango hili linaonyesha bima ya baisikeli, ya motorbike . Bima hii ni ya baisikeli ambazo ni za kubebea raia na bima hii inatuzwa kwa mwaka mmoja na mwaka nusu. Inaonyesha pia nambari ambayo mtu anaeza piga.

Hii ni aina ya mfumo wa teknolojia uitwao "Kopokopo". Na kilicho hapa ni jinsi ya kuingia kwenye teknolojia hii ambayo inaonyesha jinsi ya kujisajili.

Jinsi ya kutuma pesa kama ilivyo onyeshwa hapo ni unaweza kutuma, unaweza kuwekeza na pia unaweza kutoa pesa kutumia M-PESA . App ambayo hufanya kwenye.......

Mnada huu ni mahali pa kuuzia vyakula kadha wa kadha. Siku hii ya leo inakaa ni kama ni siku ya soko maana vyakula ni vingi ambavyo vinauzwa si kabeji, si tomato , si viazi vitamu, si maparachichi, vitunguu vyote vinaonekana kuzwa.

Hii ni aina ya duka ya kuuzia bidhaa kadhaa. Bidhaa zilizomo kwenye jokofu kama vile maji ya matunda na pia maji na matunda pia yamo hapo ndani.

Eneo hili ni eneo ambayo magari huuzwa, kwa maana magari hapa ni mengi na havina nambari vya usajili magari haya ni mapya yote na yote yanavutia.

Eneo hili ni eneo la bishara kadhaa kadhaa kama vile mahali pa kusongwa nywele na pia pa kuuzia nywele. Watu wanaoonekana hapo ni wasusi na wateja.

Pahali hapa ni pahali pa kuuzia bidhaa tofauti tofauti kama vile; mboga, pilipili, vitunguu, nguo. Mahali hapa ni kama sokoni kwa maana bidhaa ni vya kila aina.

Mnada huu ni mnada wa kuuzia matunda. Kuna matunda ya aina tofauti tofauti kama vile maembe, machungwa, matomoko, matufaha, ndizi ya kuiva na ndizi zilizo za kutengeneza matoke, nanasi, vyote ni aina vya matunda.

Bango hili linaonyesha kuhusu bima ya gari bima ambayo inapeanwa kwa, "Third Party", yaani gari ambazo zinaweza, bima ambayo inaweza kuchunga na kulinda mtu wa tatu haswa kando na gari, na driver na aliyepata ajali.

Mahali hapa ni mtaa, ambapo ni makaazi ya watu, kwa maana duka iliyohapo, ambayo ina jokovu iliyoandikwa Co𝑐𝑎 cola, iliyotiwa soda na vinywaji tofauti tofauti, pia kuna watu ambao wanatembea na baiskeli.

Mazingara haya ni mazingira ambapo watu huja kupokea watu wao ambao wanasafiri na pia kuja kuona vitu kadhaakadhaa vinavyoonyeshwa. Jengo hili ni jengo ambalo watu wengi huja kwa maana magari ni mengi na watu pia ni wengi.